Haya ni mandhari ya machweo ikitawaliwa na rangi za dhahabu, machungwa na ambarau hafifu angani. Katikati ya picha kuna minara miwili mirefu ya umeme iliyochorwa kwa silhouette nyeusi dhidi ya anga angavu ikiwakilisha miundombinu ya usambazaji umeme.

Hii ni stesheni ya kusambaza umeme. Kuna vyuma vilivyosimama huku nyaya zimepita kwenye transformer zikiashiria usambazaji wa umeme. Nyuma ya vyuma hivi, kuna chumba kilichojengwa cha mabati ya bluu.

Huu ni mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha uzalishaji umeme kinachoonekana kuwa kituo cha nishati ya joto ardhi geothermal powerplant kutokana na moshi mweupe unaopanda kutoka minara miwili. Kituo hiki kina jengo kubwa la kati lenye rangi ya kahawia njano.

Hiki ni kituo cha umeme kikubwa kilicho wazi ikiwa na safu ndefu za miundo ya chuma na vifaa vya umeme. Miundo hii inayojumuisha nguzo na fremu inashikilia viunganishi vya kauri na nyaya za umeme za juu.

Hii ni safu ya nguzo kubwa za umeme zilizosimama katikati ya shamba la kijani kibichi. Nyaya nyingi za umeme zinaenea kutoka nguzo moja adi nyingine likiashiria usambazaji wa umeme mkubwa.

Huu ni mfereji mchafu uliojaa taka na maji machafu. Katikati ya eneo yenye shughuli nyingi za watu. Kando ya mfereji huu kuna rundo la taka ikiwemo chupa za plastiki na uchafu mwingine mwingi.

Hili ni eneo kubwa liliojaa mirundo ya taka za plastiki kama vile chupa, mifuko na vifungashio vingine vilivyotapakaa hadi mbali. Rangi za plastiki hizi zinatofautiana kuanzia bluu, kijani, nyeupe hadi manjano.

Hawa ni wafanyakazi watatu wakifanya matengenezo, au ujenzi wa bomba kubwa lililozikwa chini. Bomba hili lina rangi ya kijani, hudhurungi na linaunganishwa na sehemu ya chuma na skurubu.

Hii ni njia ya udongo unayopitia msitu wenye majani mabichi. Njia hii imezungukwa na nyasi fupi na vichaka vilivyopunguzwa vizuri. Kwa mbali, mwanga wa jua unaonekana ukipenya kati ya miti.

Huyu ni ngiri mzima anayeonekana kuwa na umri mkubwa kutokana na mikunjo ya ngozi na nywele zilizonyooka. Macho yake yamefumbwa kidogo na kuna nywele nyingi zenye rangi ya kahawia dhahabu vikifunika mwili wake.

Hawa ni tembo wachanga waatatu wakiwa katika eneo lenye udongo mwekundu wakisimamiwa na watu wanaovaa sare za kijani, pengine kutoka kituo cha uokoaji wa wanyama pori au hifadhi.

Hii ni shughuli ya upandaji miti ikiwezekana ikiwa sehemu ya kampeni ya uhifadhi wa mazingira au mradi wa jamii. Watu wawili wazima mwanamke na mwanaume wamepiga magoti chini na wanashiriki kikamilifu katika kupanda miche wa miti. Mwanamke amevaa fulana ya njano na barakoa huku mwanaume amevaa sharti la rangi ya kahawia.

Huu ni mnara wa kumbukumbu uliotengenezwa kwa mawe na alama tatu za askari zikiwa zimesimama juu ya msingi wa mnara. Mnara huu unaonekana kuwa mnara wa kumbukumbu za vita, labda ukikumbuka wale walio hudumu au waiopoteza maisha yao katika vita kuu.

Huu ni mto wa maji ya bluu wenye mamba kadhaa waliolala wakiwa wameweka vichwa juu ya ardhi ya matope karibu na maji. Kuna ndege mdogo mweusi na mweupe wamesimama kwenye ardhi.

Hii ni eneo karibu na mto. Kuna mamba wawili waliokaa kando ya mto huku nyasi limetapakaa nyuma ya mamba hao. Mamba hawa wamo juu ya mawe yalio na rangi ya kijivu.

Hili ni eneo la mapumziko chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi ya mashambani na kutoa kivuli. Mwanamke mweusi mwenye nywele ndefu zilizosokotwa ameketi kwenye shuka nyeupe iliyotandikwa kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi.

Haya ni mandhari machafu. Kuna reli imepita katikati ya makazi ya watu. Kuna watu kutoka nyuma wanaendelea na shughuli zao. Kuna maji machafu yanayoteremka katika reli.

Hili ni eneo la makazi duni katika eneo la mitaa ambao watu wanajishughulisha na shughuli za kila siku karibu na mazingira yenye matope na maji. Wanawake wanaonekana wakiosha nguo kwenye mabeseni huku watoto wakiwa karibu.

Hili ni eneo la ujenzi ambapo watu wawili wamevaa sare za kazi wanachimba mfereji mkubwa ardhini. Moja amevalia kofia ngumu ya usalama na fulana ya njano yenye mistari ya kuakisi mwanga.

Hili ni kundi la watoto wa shule wakiwa wamevalia sare za kijani na kijivu wakisherehekea kupanda miti. Watoto hawa wanaonekana wamekaa furaha na bashasha baadhi wakiwa wameshika miche ya miti, vyombo vya kumwagilia maji na jembe.

Hawa ni wanafunzi wawili wa kike, wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe, wakishiriki katika shughuli za upandaji mimea. Wanaonekana wakiweka mimea midogo ndani ya matairi ya magari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Hii ni bustani kubwa ya mji yenye nyasi ya kijani na miti mingi iliosambaa kwa pamoja, mbali sana kuna majengo ya juu ya mjini ikiwa ni pamoja na skyscraper .

Haya ni mazingira machafu yenye taka nyingi. Kuna shughuli za kusafisha taka na uchafu kando ya mto, au mkondo wa maji unaoonekana umejaa na wenye mtiririko mkali.

Haya ni maabara ya kisayansi yenye shughuli nyingi, ambapo watu wawili, mwanamke na mwanaume wamevaa makoti meupe ya maabara wakifanya majaribio. Kushoto, mwanamke mwenye nywele zilizofungwa amesimama karibu na sinki akionekana akitumia vifaa vya kioo kama vile beakers na plastic .

Haya mandhari asilia ya savana ya Kenya. Yenye milima iliyoinuka na bonde lenye miti mingi. Katikati mto unaonekana ukipita ukibeba maji yenye rangi ya udongo ishira ya msimu wa mvua.

Hii ni bustani kubwa au eneo la wazi lenye nyasi na miti mirefu likitoa mandhari ya asili na tuli. Kuna miti mingi mirefu yenye matawi mapana na majani mabichi ikitoa kivuli kikubwa kwenye eneo hili.

Hili ni rundo kubwa la taka chafu na zilizochanganyika. Zikiwemo plastiki, matoke na uchafu mwingine. Zikiwa zimepakiwa kwenye gari ndogo la mkono au toroli lenye magurudumu. Taka hizi zinaonekana kuwa mzito na zimejaa.

Hii ni njia ndefu iliyojengwa kwa matofali ikipitia msitu mnene au bustani yenye miti mirefu na mimea mengi. Miti hii na majani haya yana rangi ya kijani kibichi.

Hii ni treni ya kisasa ya abiria hasaa yenye rangi nyekundu na nyeupe na vibandiko vya njano ikivuka daraja refu la saruji. Treni hii inaonekana kuwa injini ya dizeli yenye mahewa kadhaa.

Haya ni mandhari ya maisha vijijini au katika makazi yasiyo rasmi karibu na chanzo cha maji. Mbele ya picha mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke ameketi chini karibu na moto mdogo wa kupikia.

Hii ni sehemu ya nyuma, ya kichwa cha pundamilia, kikiangalia upande wa kushoto wa picha. Punamilia huyu ana milia mieusi na nyeupe inayovutia. Ikienea kuanzia shingoni hadi kwenye sehemu ya nyuma ya mwili wake. Maskio yake yamesimama wima.

Hiki ni kituo kikuu cha magari, lenye rangi ya zambarau na waridi iliyochanganyika ikiwa na uso kubwa wa mwanamke aliyepakwa rangi nyingi kwenye upande wake. Matatu haya yanajulikana kwa mpango yao ya kipekee na ya kuvutia.

Haya ni mandhari yenye shughuli nyingi ya barabara kuu jijini. Kuna magari mengi hasa mabasi madogo yanayojulikana kama matatu yenye rangi na michoro mbalimbali yaliyosongamana barabarani.

Hii ni foleni ya magari ikiwemo mabasi na lori yakiwa yamekwama kwenye barabara yenye shughuli nyingi ya mjini. Basi la njano lenye maandishi Tuki linaonekana kwa nyuma ya matatu nyeupe yenye namba ya usajili KAY 902X na maandishi Embassava Sacco.

Hili ni basi la rangi ya bluu lililo na michoro ya rangi na maandishi ya Chelsea Fans Trans likiwa limejaa abiria wengi wanaopanda wengine kushuka. Basi lina namba ya leseni KBX 474E.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini yenye magari, mabasi na watembea kwa miguu ikionyesha pilka pilka za usafiri wa umma na maisha ya jiji.

Haya ni mabasi ya kadhaa ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yakiwemo mabasi ya citi hoppa yenye rangi ya kijani na nyeupe. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi haya wengine wakionekana kuongea au kusubiri.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la jiji ikiwa na mabasi mengi ya abiria yakiwa yameegeshwa kando ya barabara huku watu wengi wakitembea na baadhi wa maafisa wa polisi wakisimamia trafiki. Basi moja la blue lililopakwa rangi lina maandishi Moana mbele yakena matangazo ya biashara yanaonekana kwenye majengo marefu.

Hili ni basi la abiria ambalo ni matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mijini nchini Kenya. Ni matatu ya rangi ya kijivu na zambarau ikiwa na maandishi ya njano.

Hili ni basi ndogo jeupe lililopambwa kwa michoro ya madoa ya chui na mistari miekundu na manjano likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi hili lina nembo ya Prestige Shuttle & Travel Limited na namba ya usajili KQQ 035Q. Lango lake la abiria liko wazi.

Hii ni matatu nyeupe iliyosimama barabarani, ikiwa na michoro ya rangi ya bluu, manjano na machungwa mbele. Juu ya kioo cha mbele imeandikwa Bianca . Nyuma ya matatu, kuna bango kubwa lenye majina ya maeneo kama vila Mukurwe Ini na Kaguta ikionyesha njia za usafiri.

Hii ni matatu chombo maarufu cha usafiri wa umma nchini Kenya kikiwa kimeegeshwa kwenye kituo. Abiria na makanga wanaonekana karibu na gari huku ishara za njia zikionyesha safari za route 111 . Matatu yenyewe ina rangi ya kijivu na mistari ya waridi na zambarau.

Hii ni barabara pana yenye lami safi ikiwa na alama za mistari meupe inayoonyesha mistari ya kuelekea mbele, watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Hii ni barabara ya mjini iliyo na magari mengi, watu wengi wakiwa wakitembea na matangazo ya mitaa. Kuna pikipiki, mabasi ya rangi tofauti na wauzaji wakiwa na mikokoteni.

Haya ni mabasi ya usafiri wa umma, yakiwemo mabasi ya Cityhopper yenye rangi ya kijani na nyeupe. Watu kadhaa wakiwemo wanaume wamesimama karibu na mabasi hayo. Baadhi wakiongea au kuhubiri. Moja ya mabasi inaonyesha orodha ya vituo mbalimbali.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma, likiwa kituo ya mabasi au maegesho ya magari ya abiria jijini. Katika sehemu ya mbele na katikati ya picha kuna basi kubwa la rangi ya buluu ambalo linaonekana kuwa la mfano wa Isuzu na lina namba ya usajili KDA 415A.

Hii ni treni ya abiria yenye rangi ya zambarau na nyeupe ikisimama kwenye reli. Treni hii inaonekana kupitia eneo lenye miti mingi na nyasi. Mbele, kuna uzio wa waya unaopita, ukizuia sehemu ya mandhari. Kwa mbali, kuna majengo na watu wachache wanasimama kando ya reli.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma ikiwa na mabasi na matatu kadhaa yaliyosimama. Kuna matatu ya rangi tofauti kama vile blue na njano na mengine yenye michoro ya blue , nyekundu na nyeupe. Nyuma ya magari kuna vibanda vidogo vyenye paa nyekundu na kwa umbali majengo ya makazi yanayoonekana juu ya kilima.

Haya ni mandhari yenye shughuli nyingi ya jiji inayoelekea kuashiria barabara yenye msongomano wa magari na watu. Kuna matatu nyekundu, ikiwa na jina Prudence Baraka lililoandikwa kwa herufi kubwa.

Hili ni basi kubwa la abiria lenye rangi ya kijani na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara, likiashiria kituo cha abiria au eneo la usafiri wa umma. Basi hili lina chapa ya Cityhoppa Next na namba 724 mbele.

Hizi ni shuguli nyingi kwenye kituo cha mabasi jijini ambapo mabasi ya umma yameegeshwa na abiria wengi wanatembea kuelekea sehemu mbalimbali. Baadhi ya mabasi yana rangi ya kijani na manajno huku mengine yakiwa na rangi mbalimbali.

Huu ni muundo mkubwa wa viwanda unaoonekana kuwa kiwanda cha chuma kwa lugha ya kimombo steel mill au kiwanda kingine cha uzalishaji mzito kikionyesha miundombinu mikubwa na ya thamani ya viwanda.

Haya ni maporomoko ya maji yakitiririka juu ya miamba na mawe. Maji yanatiririka kwa kasi yakitengeneza povu. Eneo lote limejaa mawe makubwa na madogo na kuna mimea michache ya kijani kibichi upande wa juu kushoto.

Hii ni barabara ya udongo iliyokuwa na maji machafu na uchafu unaotiririka kutoka kwenye mtaro wa kando. Kuna pikipiki imesimama upande wa kushoto na watu wawili wakiwa mbali wanatembea.

Hili ni eneo lenye rundo kubwa la taka na uchafu likiwa limetapakaa chini. Taka hizi zinajumuisha plastiki, nguo na mabaki mengine ya vitu yaliyochanganyika na udongo na nyasi. Pembeni kuna mto mdogo au mkondo wa maji unaoonekana kuwa mchafu. Miti na mimea mingine imeota katikati ya taka. Nyuma majengo na miundo mingine ya jiji inaonekana.

Hili ni bomba la maji ya kawaida likiwa linatoa maji safi. Kuna mabomba mengine mawili nyuma yake pia yakitiririsha maji. Ukutani inaonekana kuwa na kutu na alama za rangi ya kijani kutokea chini ya mifereji hiyo ishara ya sehemu yenye maji kwa muda mrefu.

Haya ni mabomba ya plastiki yakiwa yamelazwa kwenye ardhi ya vumbi katika eneo la wazi. Nyuma yao kuna majengo ya makazi ya ghorofa tatu adi nne, baadhi yakiwa hayajakamilika. Kushoto kuna barabara ndogo ya mtaa, watu wachache, na boda boda. Mazingira yamekauka yakionyesha nyasi na vichaka vya mwituni.